Tarakilishi ya mezani yenye vifaa vyake. Kuna kibodi cheusi kilichowekwa mbele ya screen . Panya imetegwa juu ya pedia ya rangi ya kahawia. Screen imeunganishwa na kipasa sauti cha kijani.

Kitabu chenye jalada ya rangi ya blue. Jalada lina maandishi juu yake. Kuna picha ya msichana mweusi mwenye nywele zilizopangwa. Kuna picha ya mvulana mweupe mwenye tabasamu. Sehemu ya juu ina picha ya watoto watatu wakiwa wamesimama pamoja.

Wanaume wawili wanakimbia kwenye uwanja wa mashindano, mikono yao iko juu kana kwamba wanasherekea, manthari ya nyuma inaonyesja mwanga wa uwanjani, unaonekana kuwa katika tukio la mataifa

Maandishi ya rangi ya blue ,kijani na nyeusi, yakieleza jina la kituo. Alama ya sikio imechorwa karibu na maneno. Bendera mbili za Kenya zimefunika sehemu ya chini ya ukuta. Mpangilio wa mabambo unajumlisha kuta za kijani.

Uwanja wa michezo wenye vinyago vya chuma vya kupanga. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na udongo usio wa nyasi. Nyuma yake kuna miti mirefu inayotoa kivuli kwenye eneo. Majumba ya majengo ya mbali yanaonekana nyuma ya uzio wa tairi.

Meza ndefu imepangwa ndani ya chumba. Kuna kompyuta kadhaa zimewekwa juu ya meza hiyo. Kuta zina rangi ya kijani na sehemu ya juu ya kahawia. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa mchana. Viti vimepangwa sambamba na kompyuta.

Bango lenye mchoro wa mshale wa kijani, unaoelekeza kulia. Likiwa limepandikwa kwenye nguzo. Juu ya bango limeandikwa, high school ,chini yake imeandikwa office . Kumanisha mshale huu unaonyesha mwelekeo wa kuenda ofisi ya shule ya sekondari.

Kompyuta zikiwa mezani. Chini ya kompyuta kuna zulika ndogo zilizopangwa wima. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani, sehemu ya chini ina nyeupe juu. Mlango wa mbao unaonekana upande wa kulia. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha sakafu yenye vitu vichache.

Mwanariadha amevaa jezi nyekundu yenye maandishi ya nchi ,anasimama karibu na mwongoza anayemsaidia. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya uwanjani , mazingira yanaonyesha mashindano ya mchezo, baadhi ya washiriki Wana bendera za taifa zao.

Jengo dogo lina kuta zilizopakwa rangi angavu. Upande wa mbele umechorwa picha za wanyama na mandhari ya asili. Picha inaonyesha anga la bluu lenye mawingu meupe. Kuna barabara ya mawe upande wa kushoto wa jengo. Vichaka vya kijani vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Kikundi cha wanawake waliokaa kwenye viti vya magurudumu. Wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi meupe mbele. Wamepangwa kwa mstari katika eneo la wazi iliyo na sakafu ya vigae. Nyuma yao kuna uzio wa chuma na miti midogo ya mapambo.

Majina ya siku saba za juma yaliyobandikwa ukutani. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi ya mstari na kushikiliwa napini ya rangi tofauti. Pembeni kulia kuna kichwa cha habari chenye maandishi days of the week kila siku ina alama ndogo ya picha kama nyota maua au ndege.

Dawati la ofisini lenye vifaa vya kompyuta na skrini ya kompyuta yenye stika ya tahadhari kuhusu matumizi ya kibodi, kipanya cha kompyuta na nyaya kadhaa zilizopangwa chini ya meza, pempeni kuna kikombe chenye penseli na kalamu.

Jengo linaonekana kuwa la ghrofa moja na paa la bati. Mlango wa kuingilia upo katikati ya ukuta wenye rangi ya manjano na kahawia. Bustani imepambwa na mimea midogo inayopakana na ukuta. Uwanja wa mbele umefunikwa na nyasi zilizokauka.

Wachezaji watatu wa mpira wa mguu wao uwanjani. Wamevaa mavazi ya mchezo yenye rangi tofauti. Wawili kati yao wanatumia magongo maalum ya kutembelea. viti vya rangi ya kijani na nyekundu vimepangwa kwenye jukwaa la watazamaji.

Runda la vitabu vya afya vilivyopangwa pamoja. Vitabu hivi vina jalada la rangi ya samawati na alama maalumu. Baadhi ya vitabu vimechanganyika na faili za rangi ya manjano. Vipo juu ya meza au sehemu ya kuhifadhia nyaraka.

Kabati la kisasa lenye magurudumu, juu ya kabati kuna kifuniko cheusi kilichofungwa karatasi na vifaa vingine vimehifadhiwa juu ya kabati hilo pembeni kuna kiti cheupe chenye mikunju kutani kuna vitabu vimepangwa kwenye rafu sakafu vimefunikwa kwenye vigae ya rangi ya udongo.

Kitabu kimeandikwa kwa lugha ya kifaransa kwa wanafunzi wa darasa la nne. Jadala lina michoro ya watoto watatu wakicheza kuruka kamba. Kimoja kimeruka juu, wengine wawili wanashika nyuzi pande zote. Mandhari inaonyesha uwanda wa manjani na miti ya kijani. Rangi na nguo zao ni za kuvutia na tofauti.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa sare za michezo zenye rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe wamepiga picha ya pamoja wakiwa kwenye uwanja wa nyasi bandia na kila mchezaji anashikilia magongo ya kutembelea.

Ukuta wa darasa umefunikwa kwa bango lenye mandhari ya rangi ya machungwa katikati ya bao kuna saa ya kuelimisha jinsi ya kusoma muda karibu na saa kuna umbo la maua likiwa na rangi mbali mbali kila pande cha maua kinaonyesha dakika tofauti.

Mwanariadha akiwa amesimama kwenye uwanja wa mbio. Amevaa jezi nyekundu yenye maandishi ya jina la nchi. Nyuma yake kuna njia za kukimbilia zenye mistari meupe. Majengo na miti ya kijani yanaonekana kwa umbali.

Kuna bango lenye maandishi kuhusu msitu. Ndani kuna sehemu nne zenye maelezo kwenye fremu za miti. Picha za mimea wanyama na mimea zinaonekana pembezoni mwa bango. Maelezo yanaeleza umuhimu wa kuilinda na kuhifadhi misitu.

Kundi la watu wamevalia manvazi ya kitamaduni ya rangi ya machungwa . Baadhi yao wanatumia viti vya magurudumu . Wamepamba miili yao kwa mapambo ya kienyeji. Wengine wanashika bendera ndogo za taifa . Viatu vyao vinaonekana kuwa vya rangi ya kung'aa. Mandhari inaonyehsa tukio maalum lenye mwangaza wa hukuani.

Ukuta umebandikwa mabango ya herufi kubwa na ndogo. Kila herufi inaonyesha kwa maandiko ya mkono. Majina ya miezi kama Oktoba, Novemba na Disemba yanaonekana kando ya ubao mweupe yenye maandishi ya tarehe. Neno homework limeandikwa kwa herufi kubwa.

Jengo refu lenye kuta refu la mawe ya rangi nyeupe. Madirisha makubwa ya vioo yamepangwa katika mistari ya wima na mlalo. Kuna vichaka vya kijani mbele ya jengo. Anga linaonekana na mawingu meupe upande wa kulia wa picha.

Mirija ya karatasi yenye rangi mbalimbali kama njano, pinki, bluu na nyeupe. Karatasi hizi zimekunjwa kwa mbao na duara na zimewekwa pamoja kwenye chombo cha kuhifadhia. Baadhi ya karatasi zimeonekana zikibebwa na mfuniko wa kitambaa upande wa kushoto.

Ukurasa wa kitabu cha masomo, kuna michoro ya watu waliovaa mavazi tofauti sehemu ya juu inaonyesha mwanaume aliyevaa suti nyeusi, chini yake kuna mtoto aliyevaa fulana ya njano na kaptula nyekundu kila mchoro una maandishi mafupi ya kueleza.

Darasa lenye madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mistari, kuna viti viliyounganishwa na sehemu ya kuandikia, sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawa, dirisha kubwa lenye grilli ya chuma liko upande wa kulia.

Msichana amekaa kwenye benji ya mazoezi ya kunyanyua vyuma, kuna vifaa vya mazoezi zikiwa nyuma yake ndani ya chumba cha mazoezi amevaa shati jeupe na suruali nyeusi yenye michoro meupe na mikono yake imegunjwa huku akionekana kutabasamu.

Ubao mweupe umeandikwa kwa kalamu ya rangi tofauti. Kuna orodha ya ajenda iliyoandikwa upande wa kushoto. Sehemu ya katikati ina tarehe na mahali pa mkutano vifungu vya maandishi vina mpangilio wa mstari kadhaa.

Wachezaji wa mpira wa mguu wenye ulemavu wa mguu wakiwa uwanjani. Wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi Kenya na suruali za kijani. Wachezaji wanatumia mabongo maalum ya kutembelea. Nyuma yao kuna wavu wa goli na nyasi za kijani kimbichi.

Wachezaji wawili wa mpira miguu, mchezaji wa mbele amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeupe wanasukuma mpira kwa mguu wake wa kulia mchezaji wa nyuma amevaa fulana wa kijani na suruali nyeupe, wote wawili wanatumia magongo kwa msaada wa kutembea.

Ngazi ya chuma zenye mteramko wa moja kwa moja. Ngazi zimewekwa kingo za reli kwa usalama. Kuna paa ndogo la chuma juu ya sehemu ya kwanzia. Chini kuna nyasi za kijani na ua lilopandwa. Ukuta wa jengo umejengwa kwa rangi ya kahawia.

Bango wa chuma wa rangi nyekundu, ukuta wa jengo umetengenezwa Kwa mawe ya rangi ya kahawia na kijivu . Kuna sehemu ndogo ya dirisha upande wa kulia wa mlango ,juu ya mlango kuna fremu nyembamba ya chuma.

Mtu mmoja, anaonekana akiwa kati eneo la michezo. Amevalia mavazi ya timu yenye nembo ya taifa. Anasaidiwa na vifaa maalum vya kutembea. Mpira uko karibu na mguu wake uliobaki. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu ya majukwaa. Anaonekana kuwa na moyo wa ushindani na bidii.

Mwanaume aliyesimama nyuma ya jukwaa la mbao akitoa hotuba amevaa suti ya blu shati jeupe na tai ya manjano . Mkono wake wa kulia umeshika kipaza sauti . Nyuma yake kuna bango la kijani na manjano lenye maandishi makubwa .

Kurasa za karatasi ya maswali kuna michoro ndogo ya jua na meza , maandishi yameandikwa kwa rangi ya penseli alama nyekundu zimewekwa kwenye majibu , kuna maandishi ya kiingereza kwenye mistari.

Ukurasa wenye michoro ya mikono ikishika penseli. Michoro inaonyesha tofauti ya kushika kwa mkono wa kulia na wa kushoto. Kuna maandishi madogo pembeni ya kila mchoro. Bango hilo lina rangi nyingi za kuvutia.

Vionyeshi viwili vya kompyuta vilivyowekwa mezani ikiwa na kionyesho, imeunganishwa na kibodi ya rangi nyeusi. Kuna upanya wa kompyuta karibu na kibodi ya kushoto. Ukutani kuna michoro yenye rangi angavu. Meza imewekwa vitabu na vifaa vingine vya kazi.

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka katika shule na mitaa . Bango Lina picha ndogo za duara zikionyesha hatua mbalimbali za kushughulikia taka, kuna maandishi yanayofafanua aina tofauti za taka.

Mandhari inaashiria ushindi wa maandalizi ya michezo ya olimpiki wanariadha wanaonekana wenye furaha na fahari baada ya kufuzu mashindano mwanariadha wa Kenya amevalia mavazi ya michezo yenye maandishi Kenya amekaa nyuma ya bango la bluu.

Mvulana amevaa glavu za masombwe mwengine amekaa kwenye kiti cha magurudumu kuna kifaa cha mazoezi kimefungwa kwenye dari ukuta wa nyuma una sehemu iliyopakwa rangi ya bluu wote wanaonekana kushiriki katika mafunzo ya ngumi.

Viti vya darasani vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma. Kila kiti kimeunganishwa na meza ndogo upande wa kulia. Chini ya sehemu ya kukalia kuna rafu ya chuma kwa kuhifadhi vitu. Sakafu imetandikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia nyepesi. Viti vimepangwa mistari kuelekea sehemu ya mbele.

Kabati, lililosimamishwa kando karibu na ukuta. Lina vigao vingi, na lina rangi nyeupe. Kuna vigao ambavyo vimeekelewa sanduku zinazofanana faili. Kuna sakafu ambayo ni nyekundu.

Mlango wa mbao umefungwa kwa udhabiti. Kuna mabango madogo yamebandikwa juu yake. Bango lingine limeandikwa biology lab . Pembeni kuna stika yenye rangi ya bluu na nyeupe. Sehemu hii inaonekana kuwa mlango wa maabara ya shule.

Ubao mweupe wenye maandishi ya herufi. Kando ya ubao kuna maandiko ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa mstari. Ukuta umebandikwa karatasi za kufundisha alfabeti. Kiti cha plastiki kimewekwa upande wa kushoto wa ubao.

Mama yupo kwenye chumba cha mazoezi ya viungo, amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi, mikono yake imevalishwa glavu za mazoezi, nyuma yake kuna mashine ya kunyanyua uzito yenye sahani nyekundu.

Nyumba lenye paa la vigae inaonekana katikati ya picha bustani ya kijani imetunzwa vizuri mbele ya jengo mti moja umesimama pembeni mwa ua, majani yamekatwa kwa mpangilio mzuri gari nyeusi limeegeshwa karibu na lango.

Bango lenye maandishi ya kiingereza limebandikwa juu ya mlango wa mbao wa rangi nyekundu. Kila mstari unaanza na herufi kubwa na rangi tofauti. Maandishi yanahimiza ushirikiano na heshima ya pande zote.

Nyumba ya ghorofa moja yenye muundo wa kisasa ukuta wa mbele umejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na sehemu zingine kupakwa rangi ya manjano, kuna mlango mkubwa wa mbao katikati ya jengo, juu ya mlango kuna rushani yenye uzio wa chuma mviringo.

Tarakilishi yenye skrini kubwa iliyowekwa juubya meza ya mbao, kibodi nyeusi kimewekwa mbele ya kifaa hicho Kwa matumizi rahisi ,kuna kipanya upande wa kulia ,kibodi ya kudhibiti programu ,nyaya zimeunganishwa nyuma ya skrini zikielekea kwenye chanzo ya umeme.

Wanariadha wawili wa kenya wakio uwanjani wamevaa sare rasmi za michezo zenye rangi ya bendera ya taifa. Mmoja wao amebeba bendera ya Kenya juu ya mabega. Wote wanasimama pamoja wakitabasamu baada ya ushindi.

Somo linaonekana kuwa la lugha ya Kiswahili mbao mweupe umeandikwa herufi ndogo za alfabeti, stadi wa rangi nyekundu umetengalisha sarufi za maandishi. Maneno ya bluu yameandikwa upande wa kulia juu.

Wanaume wawili wamevalia mavazi ya michezo yenye neno Kenya. Wamevaa kofia maalum za kinga kichwani. Wamepanda baiskeli ya watu wawili yenye fremu nyekundu. Mazingira yanaonekana kuwa yana miti yenye majani mabichi.

Kitabu chenye jaladaya rangi ya waridi na bluu. Jina la kitabu ni nyota ya kiswahili pili. Kitabu hiki ni kwa ajili ya darasa la pili. Jalada lina picha ya watoto wawili wakiwa juu ya farasi. Mkono wa mtoto unashikilia kitabu hicho.

Ubao mweupe umeandikwa maandishi ya rangi ya buluu. Ubao huo umepangwa wima ukigusa sakafu na ukuta. Sehemu ya nyuma ina rangi ya kijani kwenye kuta. Kuna dirisha dogo lenye fremu ya kahawia upande wa juu.

Rafu yenye sehemu nyingi za miraba. Kila sehemu imehifadhi faili au jelada la plastiki. Faili zina rangi mbalimbali kama blue , kijani, njano na pink . Sehemu nyingine hazina chochote ndani.

Watu wanne wakiwa kando ya maji, wawili wao wamevaa fulana nyejundu zenye neno Kenya, mmoja amevaa mavazi ya michezo yenye rangi nyingi, kuna kiti cha magurudumu kikiwa karibu na mashua, nyuma yao kuna miti ya mikoko yenye majani mabichi.

Jedwali linaloandikwa kwenye karatasi kuna herufi na nambari zilizopangwa kwenye mstari safi ,jina la shule limeandikwa kwenye sehemu ya juu ya karatasi, misitari imetenganisha sehemu tofauti za jedwali kuna alama na viwango vya masomo mbalimbali.